Kundi la wasichana huku wakiwa wameketi na wengine wakiwa wanakimbia mbio. Wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti, kuna viti kando yao pia kuna watu wanaonekana kwa umbali zaidi.

Mlango uliotengenezwa kwa mbao, umepakwa rangi nyekundu, kukiwa na kadirisha kadogo juu yake. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yanayosomeka; chemistry lab and biology lab .

Mazingira ya shuleni yanavutia na kupendeza zaidi huku bustani ya maua iliyotengenezwa inaonekana .Kwenye ukuta kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati yanayosomeka, SCHOOL OF NURSING, OUR MISSION, OUR VISION.

Shule inayoitwa Amani Boarding English Medium Primary School, imejengwa vizuri na inapendeza. Kando yake kuna bustani inayovutia. Pia ikona ukuta uliopakwa rangi ya samawati na blue .

Angani iliyotanda rangi ya samawati huku mawingu madogo meupe yakionekana kwa umbali. Miti mirefu iliyosheheni rangi ya kijani ikiwa imesimama mbali na jengo lililojengwa vizuri.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kochi anaonyesha tabasamu kwenye baadhi la uso wake, amevalia jezi nyekundu ya 𝐾𝑒𝑛𝑦𝑎 kwenye mkooo wake amevalia saa huku kukiwa na maandishi yanayosomeka Asia Sururu Mohammed.

Mlango mzuri na wa kupendeza, kwenye kioo juu yake kumepakwa rangi nyekundu ya kuvutia, umeandikwa maandishi, Grade AC Mr Evolve. Pia kuna bustani ya maua kando yake kwenye ukuta huo.

Kwenye kava ya kitabu watoto watatu wanacheza mchezo wa kamba, mmoja akiwa ameruka juu amevalia shati ya rangi ya njano huku kimeandikwa, Longhorn Methode de Francaise pia Longhorn.

Mwanaume mmoja mrefu aliyevalia suti la samawati amesimama na kuhutubia wananchi pia kwenye ukuta kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yanayosomeka, Kenya Institute of Special Education.

Mwanamke mmoja anaonyesha tabasabu kwenye paji la uso wake huku akiwa amevalia miwani iliyo rangi ya samawati kwenye kichwa. Amevalia mavazi meusi akiwa kwenye katikati ya maji ya bahari, amepanda kwenye dau.

Kwenye jumba la kiserikali lililojengwa kwa ghorofa moja chini yake ni mbuzi na nguzo zilizobandikwa bendera ya Kenya iliyo na rangi kama nyeusi, nyeupe, nyekundu na ya kijani.

Kwenye ukutwa imebandikwa karatasi za rangi nyeupe zilizo na maandishi kama Aprili, Mei na ubao wa rangi nyeupe upo na maneno kama yafuatayo, "Monday, 24th February 2025. Question: How did did Samuel respond when God called him?"

Mkono umeshikilia kitabu kenye maandishi yanayosomeka. Nyota ya Kiswahili. Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Farasi wawili huku wakiwa wamepandwa na wanaume waliovalia mavazi rangi tofauti wakiendeshwa kwa kasi.

Kwenye ukuta wa jengo lililo na madirisha mawili, kumeandikwa maandishi ya rangi nyekundu yanayosomeka, "Kwa Jomvu Primary School Administration Block Elimu ni Maendeleo."

Jumba kubwa la ghorofa lililojengwa vizuri lapendeza, kuna watu wawili wamesimama kwenye mlango mkuu huku kwenye ukuta kukuwa na maandishi yanayosomeka, Kenya Coast National Polytechnic.